Jubilee Health Insurance yatangaza kuleta huduma inayoitwa COVERBORA itakayomuezesha mtu kupata matibabu kwa bei nafuu ya shilingi mia tano kwa mwezi. Inaonyesha kujisajili tuma neno COVERBORA kwa nambari 40643.

Dashibodi ya gari; kipimo cha mwendo kinachojulikana kama spidomita kinaonyesha kasi ya gari kwa kilomita kwa saa. Chini ya spidomita kuna kipimo cha mafuta ambacho kinaonyesha aina ya mafuta na kiwango.

Trela la lori iliyoko barabarani limebeba magari madogo nyeupe, nyeusi, kijani, jekundu. Kando yake kuna miti mikubwa manyasi ya rangi ya kijani.

Gari jeupe la kifahari, aina ya SUV, likiwa ndani ya nyumba la maonyesho ya magari, lina muonekano wa kisasa, magurudumu makubwa ya alloy , na madirisha meupe yaliyotiwa giza. Mazingira ya ndani ni safi yenye mwangaza mwingi, na dari yenye taa nyingi, yakionyesha kuwa ni sehemu ya kuuza au kuonyesha magari mapya.

Mwanamke aliyevaa shati nyeusi na skati ya rangi rangi, rangi moja ikiwa ya samawati, mbele mashini mbili za ATM, ATM ya maziwa na ATM ya mafuta ya kupikia, kando yake kuna rafu yenye imepangwa vitu. Juu kuna daipa za watoto.

Gari la kifahari la zamani aina ya magari ya kifalme au ya historia. Limetengenezwa kwa chuma cha kung'aa magurudumu yake yana mbao na tairi nene. Limeegeshwa kwenye barabara ya mawe mbele ya ua wa miti ya kijani likiwa katika hali nzuri sana.

Magari yako kwenye uwanja wa kuegesha, nyuma yake kuna uzio wa miti ya rangi ya kijani, nyaya za umeme zilizopita, bango la rangi ya samawati, taa za barabarani, kando kuna nyumba za ghorofa,

Bango jekundu la matangazo la jubilee health insurance iliyoandikwa cover bora medical cover ambayo inatangaza kutoa matibabu ya chini kuanzia shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka pia amepeana nambari ambayo unaweza piga na kuwasiliana nao.